Lori linalobeba maziwa imeegeshwa kando. Pia kuna mtu ambaye ni mwendeshaji wa bodaboda anafunga anafunga maziwa yake ambayo iko kwenye kibuyu na pia kuna wale wengine ambao wamesimama kando ya gari lililoegeshwa.

Hili ni shamba la ndizi ambayo imetengewa katika upanzi wa ndizi peke yake. Inaonekana kuwa shamba hili limepaliliwa vizuri na kutunzwa vizuri na mkulima hodari. Pia inaonekana kuwa ndizi hiyo imechungwa vizuri.

Huku ni sokoni ambapo kuna wamama ambao wanauza ndizi ambazo zimeiva ili wapate pesa za kujikidhi mahitaji yao. Na ni kana kuwa kuna wale ambao wamekuja kuangalia ambao wako nyuma yake.

Hili ni shamba la ukulima ambapo mkulima amepanda mahindi na kupalilia kwa shamba lake ili apate chakula cha kujisaidia na kuuza ili apate malipo na pesa kidogo.

Huyu ni mkulima ambaye ako katika shamba lake la ndizi. Amewekelelea kifaa fulani ili izuie vitu kama ndege ama vidudu vingine visiile wakati ambalo ndizi imeiva.